Mlango wa rangi ya kahawia ulio na kibandiko kwenye mlango wenyewe wa rangi nyeupe. Kibandiko chenyewe kimeandikwa kwa rangi nyeusi no exit for students ama no exit .

Mjengo wa shule ya Nyali, wenye rangi nyeupe na rangi ya samawati. Kando yake kuna magari yaliyoegeshwa, magari manne madogo. Kuna mtu aliyevalia shati ya samawati anatembea kando ya mjengo wenyewe.

Wakimbiaji wawili, wakulia aliyevaa shati ya kijani na kaptura nyeusi ambaye ni Samwel Mushai, aliye upande wake wa kushoto ni Jean Kipchumba aliyevalia shati nyeusi na kaptura nyeusi. Wote wametoka inchini Kenya na siku ya kuzaliwa kwa Samel Mushai ni 26/12/1989.

Chuo kikuu la Kwale Teachers Training College mti lenyewe ni la rangi nyeusi maneno yenyewe yamebandikwa kwa maneno Kwale Teachers Training College yamebandikwa kwa rangi nyeupe na lina ukuta uliyo ya rangi ya njano iliyokolea pamoja na rangi nyeupe.

Darasani sakafu ya darasa ni ya rangi nyekundu. Juu ya sakafu kuna madawati, madawati na viti rangi ya madawati na viti vyenyewe ni rangi ya kahawia na kuna madirisha kando, madirisha mawili kando ya darasa lenye pazia za rangi nyeupe na nyekundu